Muguzi wa meno anamwangalia mgonjwa meno, iwapo kama kuna shida ama kama kuna meno ambayo imeooza. Daktari ni yule amevaa mask na mwenye amesimama na mgonjwa ni yule amekaa kwenye kiti akiwa amepanua mdomo wake.

Hii ni aiana moja ya utamaduni watu wa kale walikuwa wanafanya ilikuhifadhi ama kuweka chakula kama vile maziwa. Kitu ingine hii utamaduni ilikuwa inatumika ni kuzawadi yule ambaye amepata mtoto ama yeyote.

Daktari anazungumzia mgonjwa kuna uwezekano anamuuliza mgonjwa aeleze shida zake ili daktaria ajue ni aina gani ya dawa anaweza msaidia kutibu huyu mgonjwa ili arudi aende kwa shughuli zake za kila siku baada ya kupata,,,,

Aina ya chanjo mtoto anapewa wakati akiwa mchanga ama wakati amezaliwa ili anapoendelea kuwa mtu mkubwa asipate magonjwa kama ile ya tuberculosis .

Chanjo ni aina ya dawa hupewa Kwa watoto wachanga hili waendelee kujikimu, ama miili zao wapate afya na kujikinga na migonjwo ambayo hienda ikadhuru afya yao ya badae kama tunapoangalia daktari anachanja mtoto katika mkono wake wa kulia

Mahali hasa ile Mashariki ya Kenya wanakumbwa sana na hali ngumu ya kutafuta maji. Wao hutembea kilomita mengi ndio wapate kupewa maji ama kununua maji kwa sababu maji haiko katika mazingira yao pale nyumbani. Wao huteseka sana.

Tangi ya maji unafaa kuinuliwa kadri ili isipatikane uharibifu ama watu wa kuipa maji. Wazo ingine ya kuweka hii tangi iende juu ni hili maji inaposhuka ipate nguvu fulani ama maji isitoke kwa polepole.

Wanadada wadogo huwa wanepewa funzo na mufunzo fulani ya kutumia zile vitu zao, ikifika wakati wao wa kunyesha. Ili kusikuwe na ugumu wowote, kwa yule yeyote anayetumia, kama hajui anapewa funzo ili.

Aina moja ya chanjo ilipeanwa wakati mgumu sana kwa miaka ya elfu mili na ishirini na moja, ambayo ugonjwa ya kukohoa ama kwa jina maarufu, Corona Virus ilitokelezea. Kila mtu alichanjwa ili anapoenda kutangamana na watu wengine.

Dawa hii jupewa watoto ama watoto huchanjwa sana wakiwa mchanga ili wanapoendelea kuwa watu wakubwa miili zao inapata nguvu ya kujikinga na ugonjwa kama vile ya measles hii husaidia watoto.

Aina moja ya dawa ambayo mtoto hupewa wakati akiwa amezaliwa ama akiwa chini ya mwezi moja. Hii dawa hukinga magonjwa mbalimbali ambayo mtoto ungeweza kuupata hapo mbeleni akiwa mtu mkubwa. Akipewa hii dawa